Nguzo ndefu iliyoimara imesimamishwa eneo husika, ina nyaya mbili zilizofungwa na kuangalia sehemu mbalimbali kwa ajili ya shughuli za kupitisha umeme.

Mnara mrefu uliosimamishwa eneo husika, imetengenezwa kwa kutumia chuma. Ina nyaya nyingi zilizofungwa kwa pamoja zinazosaidia kupitisha umeme kwa urahisi.

Kifaa kikubwa cha kisasa kilichofungwa katikati ya nguzo mbili imara zilizo ndefu, ina nyaya zinazo angalia sehemu mbalimbali kwa ajili ya matumizi ikiwemo kusafirisha umeme.

Eneo kubwa zuri linalojishughulisha na kazi za utengenezaji na usambazaji umeme, kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kwa kutumia vifaa kama nyaya.

Eneo kubwa zuri la kiwanda linalojishughulisha na kutengeneza pamoja na kusambaza umeme sehemu moja hadi nyingine kama vile nyumbani, mashuleni hospitalini na kadhalika.

Nguzo kubwa imara na ndefu zilizosimamishwa eneo husika zimefungwa nyaya nyingi zinazoangalia pande tofauti kwa ajili ya kupitisha umeme kwa urahisi.

Nguzo ndefu imara iliyosimamishwa kwenye eneo husika imetengenezwa kwa kutumia mbao za miti imara kama vile milingoti na mipaina imefungwa nyaya zinazoangalia sehemu mbalimbali kwa ajili ya kusafirisha umeme.

Kifaa kikubwa kilichofungwa pembeni ya nguzo imara iliyo ndefu, ina nyaya nyingi zinazoangalia sehemu tofauti kwa ajili ya kupitisha umeme eneo moja hadi jingine.

Chombo kikubwa cha umeme kilichofungwa katikati ya nguzo mbili imara na ndefu, ina nyaya nyingi zinazosaidia kupitisha umeme kwenda sehemu tofauti ikiwemo nyumbani.

Nguzo kubwa iliyotengenezwa kwa mbao ya miti imara ikiwemo: milingoti au mpaina; imefungwa na nyaya nyingi zinazoangalia sehemu mbalimbali kwa ajili yakuptisha umeme.

Eneo kubwa lililo na mnara mrefu uliotengenezwa Kwa chuma imara, ina nyaya nyingi zilizofungwa zinazotoka sehemu mbalimbali kwaajili ya kusafirisha umeme.

Mnara mkubwa uliosimamishwa eneo husika umetengenezwa kwa kutumia chuma, imefungwa nyaya inayoangalia sehemu mbalimbali kwa ajili ya kusafirisha umeme.

Alama ya barabarani ina rangi tatu: nyeusi, nyeupe na nyekundu. Imechorwa mtu katikati, ikiashiria eneo salama la watembea kwa miguu kuvuka.

Taa za barabarani zenye mielekeo tofauti ina rangi kuu tatu ambazo ni kijani, nyekundu pamoja na njano zinazotumika kutoa ujumbe husika.

Alama ya barabarani ipo kwa mfumo wa pembe tatu ina rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi, imechorwa watu katikati ikiashiria eneo salama la watoto kuvuka.

Barabara kubwa ya lami inayotumika na vyombo vya moto vya usafiri vya aina mbalimbali, kama vile magari ya mizigo, madogo, pikipiki, bajaji nakadhalika.

Barabara kubwa ya lami, iliyotengenezwa kwa mchanganyiko wa vitu maalumu kama vile kokoto na mchanga inatumika na vyombo mbalimbali vya moto kwa ajili ya usafirishaji.

Chombo kikubwa cha kisasa cha moto, kilichotengenezwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya usafiri kutoka eneo moja hadi jingine kwa mfano nyumbani na shuleni.

Vyombo vya moto vya usafirishaji, kama vile; magari ya kubeba mizigo madogo, bajaji, pikipiki na kadhalika, yanayotumia barabara kutoka eneo moja hadi jingine.

Mifuko mikubwa ya plastiki iliyokusanywa sehemu moja, inatumika kwa ajili ya kusaidia shughuli mbalimbali za kuhakikisha usafi wa mazingira husika, kama vile kutoa uhifadhi wa takataka.

Vifaa maalumu vinavyotengenezwa kwa kutumia plastiki, kwa ajili ya kusaidia shughuli mbalimbali za kuhakikisha usafi wa mazingira wa eneo husika kama vile kutunza takataka.

Mabomba makubwa marefu yaliyotengenezwa kwa plastiki, yanatumika kwa ajili ya kusaidia shughuli mbalimbali za kuhakikisha usafi wa mazingira, kama vile kupitisha maji machafu.

Vyombo vikubwa vya plastiki vina rangi nyeusi, vinatumika kusaidia shughuli mbalimbali za kuhakikisha usafi wamazingira maeneo husika, kama vile nyumbani.

Chombo kikubwa cha plastiki chenye rangi ya bluu na maandishi ya njano, kinatumika kusaidia shughuli mbalimbali za kuhakikisha usafi wa mazingira na eneo husika.

Watu wanafanya shughuli mbalimbali za kuhakikisha usafi wa mazingira kama vile kutoa takataka zilizokusanywa sehemu moja na kuweka ndani ya chombo cha usafiri .

Chombo kidogo kilichotengenezwa kwa plastiki kina matundu makubwa kinasaidia shughuli za kuhakikisha usafi wa mazingira maeneo husika kama vile nyumbani.

Kifaa kikubwa kinatumia teknolojia maalumu, kwa ajili ya kuhakikisha usafi wa mazingira ya eneo husika, kwa kufanya shughuli kama, kubeba takataka za aina mbalimbali.

Vyombo vikubwa vya plastiki vina rangi nyeusi vinatumika kwa ajili ya kusaidia shughuli mbalimbali za usafi wa mazingira kwenye eneo husika kama vile nyumbani, shuleni, hospitalini nakadhalika.

Chombo kidogo kipo kwenye eneo la choo kimetengenezwa kwa kutumia bati, kinasaidia shughuli mbalimbali za kuhakikisha usafi wa mazingira kama vile uhifadhi wa takataka.

Mfumo wa kuhakikisha usafi wa mazingira wa eneo husika, kwa njia ya kutumia vyombo vikubwa vya usafirishaji takataka za aina mbalimbali, kama vile mabaki ya vyakula.

Chombo kikubwa kilichotengenezwa kwa chuma, kinatumika kwa ajili ya kusaidia shughuli mbalimbali, za kuhakikisha usafi wa mazingira ya eneo husika, kama vile: utunzaji wa takataka.

Mabomba husika yaliyo makubwa na marefu yanatumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za usafirishaji maji, eneo moja hadi jingine, kama vile; nyumbani, shuleni, hospitalini na kadhalika.

Chombo kikubwa cha usafiri kinachotumika kwa ajili ya uhifadhi na kusafirisha maji yaliyo masafi kwenda sehemu kama nyumbani, hospitalini, viwandani, na kadhalika.

Eneo husika lililojengwa kwa ajili ya kutoa uhifadhi wa maji safi na salama yanayotumika sehemu mbalimbali kipindi cha ukame kama vile nyumbani .